Watu wazima wa rika mbalimbali na jinsia zote wamejikusanya darasani wakimsikiliza kwa makini mafunzo kutoka kwa mwalimu aliyeketi katikati yao, wamekusanyika kwa nia moja ya kujifunza na kuongeza maarifa, hali inayoakisi umuhimu wa elimu ya watu wazima katika kuendeleza jamii.

Kundi la watu wazima wenye rika tofautitofauti wakiwepo watu wa jinsia zote wanaume kwa wanawake, wamekaa ndani ya darasa kubwa wakimsikiliza mwalimu mtanashati aliyesimama mbele yao akitoa somo kwa makini.

Duka la vitabu safi yenye rafu nyeupe zilizopangwa vitabu vizuri kwa utaratibu, huku mteja wa kike amesimama karibu ya rafu akiangalia kwa umakini vitabu kabla ya kuchagua. Mazingira ya duka ni tulivu yanayovutia wapenzi wa kusoma, na kujifunza kila siku.

Shule ya awali ya watoto wadogo yenye majengo mazuri na safi, imepambwa kwa sehemu ya michezo yenye bembea za rangi tofauti tofauti. Njia za kuteleza na eneo la kukimbilia. Vyote vikiwa katika mpangilio mzuri unaovutia sana.

Ndani ya darasa mwalimu wa jinsia ya kiume wa shule ya msingi anaelekeza kwa kutumia ubao mweusi ulioandika kwa chaki nyeupe, akifundisha kwa umakini huku wanafunzi wakiwa wamekalia kwa utulivu kwenye madawati, mazingira darasani ni safi yenye mwangaza wa kutosha, yakiakisi juhudi za kuinua elimu ya msingi bora kwa watoto.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

Mwalimu wa shule ya msingi anaelekeza kwa kutumia ubao mweusi ulioandikwa kwa chaki, akifundisha kwa umakini huku wanafunzi wakiwa kwa utulivu kwenye madawati yao , Mazingira ya darasa ni safi yenye mwangaza wa kutosha, yakithibitisha juhudi za kuinua elimu ya msingi bora kwa watoto.

Kitabu cha Baiolojia cha elimu ya sekondari chenye jalada la rangi ya njano na kijani kimechapishwa vizuri kwa lugha rahisi. Hii ni nyenzo muhimu ya kusaidia elimu bora kwa wanafunzi wa sekondari wanaopenda kujifunza masomo ya sayansi.

Maabara ya shule ya sekondari yenye miundombinu ya kisasa na vifaa vya kutosha, ikiwa safi na imepangwa kwa utaratibu mzuri, inaakisi mazingira bora ya kujifunzia masomo ya sayansi kwa wanafunzi wa elimu ya sekondari.

Maabara ya shule ya sekondari yenye miundombinu ya kisasa na vifaa vya kutosha ikiwa safi na imepangwa kwa utaratibu mzuri, inaakisi mazingira bora ya kujifunzia masomo ya sayansi kwa wanafunzi wa elimu ya sekondari.

Maabara ya shule ya sekondari yenye miundombinu ya kisasa na vifaa vya kutosha ikiwa safi na imepangwa kwa utaratibu mzuri ikiakisi mazingira bora kujifunzia masomo ya sayansi kwa wanafunzi wa elimu ya sekondari.

Wanafunzi wa chuo wamekaa darasani kwa utulivu wa kimsikiliza kwa makini mwalimu mtanashati aliyesimama mbele yao akifundisha jambo kwa umakini, taswira hii inaakisi mazingira ya taaluma na nidhamu katika elimu ya juu.

Wanafunzi wa chuo wa rika mbalimbali na jinsia tofauti wamekaa kwa utulivu juu ya viti vyekundu darasani. Wakimsikiliza mwalimu aliyesimama mbele yao aliyevalia vazi aina ya suti akifundisha. Taswira hii inakisi mazingira ya nidhamu ndani ya elimu ya juu.

Wanafunzi wa chuo wameketi kwa utulivu darasani, wakimsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao anaefundisha kwa kutumia ubao na vifaa vya kisasa, taswira hii inahakisi mazingira ya taaluma na nidhamu katika elimu ya juu.

Wanafunzi wa ufundi wakiwa karakana wanatengeneza gari kwa kushirikiana, mwingine akiwa amepanda nyuma akikagua na mwingine akitumia vifaa kama spana kutengeneza. Mazingira ni ya mafunzo ya vitendo kwa ujuzi na ufundi stadi.

wanafunzi wa ufundi waliovalia makoti meusi na ya bluu wakiwa wanakaa kwa utulivu huku wakitengeneza simu kwa kutumia vifaa vya kisasa, wanapata mafunzo ya vitendo yanayowaandaa kwa kazi za kiufundi na kukuza ubunifu wao binafsi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wa jinsia ya kiume wamesimama huku wakitengeneza simu kwa kutumia vifaa vya kisasa, wanapata mafunzo ya vitendo yanayowaandaa kwa kazi za kiufundi na kukuza ubunifu wao binafsi.

Wanafunzi wa vyuo vya ufundi wakiwa karakana wakitengeneza gari kwa kushirikiana, wengine wakiwa nyuma wanalikagua na wengine wanatumia vifaa kama spana. Mazingira ni ya mafunzo ya vitendo kwa ujuzi wa ufundi stadi ili kuongeza uwezo wao binafsi na kuajiriwa.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wamekaa darasani Kwa utulivu, wengine wakijisomea kwenye kompyuta, mwingine akitengeneza simu kwa kutumia vifaa vya kisasa wakipata mafunzo ya vitendo yatakayo waandaa kwa kazi zakiufundi na kukuza ubunifu wao binafsi.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wamevalia makoti wakiwa darasani, kila mmoja akifanya kazi yake juu ya kompyuta kwa umakini. Huku mwalimu alievalia barakoa anatembea katikati yao akikagua kazi zao kwa umakini mkubwa.